Ni miongoni mwa eneo lenye mkusanyiko wa watu wengi wa jinsia tofauti tofauti. Eneo ambalo hutumika kwa shughuli mbalimbali ikiwa kujiburudisha kwa vinywaji na muziki, ni sehemu ya shughuli hizo zifanyikazo eneo hilo.

Moja ya eneo la starehe eneo ambalo linapendwa na watu wengi kwa kupata vinywaji, hali inayowapelekea watu hao kupumzisha, akili zao na kuwafanya kuwa ni watu wenye fikra yakinifu zaidi kutokana na mapumziko wanayoyafanya katika eneo hilo.

Ndani ya eneo lenye aina mbalimbali za vinywaji, vinywaji ambavyo hutumiwa na watu tofauti tofauti ukistareheka na kupumzisha akili kutokana na kazi za siku nzima pia eneo hili huingizia faida muuzaji kwa kuuza vinywaji tofauti tofauti.

Moja ya eneo la wazi lililokuwa na magari yanayouzwa, ikiwa moja ya gari lipo mlango wazi; hali inayomgea mteja uwanda mpana wa kulichunguza gari hilo kwa undani, kama linafaa kwa matumizi yake.

Wafanyabiashara wa magari huuza aina mbalimbali za magari kwaajili ya matumizi, ila katika eneo hili muuzaji anauza magari yanayofaa kwa kubebea mizigo, magari ambayo hutumiwa na wafanyabiashara wengi wa viwandani katika kurahisisha kazi.

Moja ya eneo la wazi la mauzo ya magari. Eneo lina uwepo wa aina tofauti tofauti za magari hali ambayo humsaidia mteja kuwa na uwanda mpana wa kuchagua aina ya gari ambalo analihitaji kwa matumizi yake.

Eneo linalojishughulisha kwaajili ya uuzaji wa magari likiwa na uwepo wa aina mbalimbali za magari watu hununua na kutumia kwa safari kutoka eneo moja hadi lingine hali hii ya manunuzi kwa wateja huleta masrahi mapana kwa muuzaji.

Moja ya chombo cha ukusanyaji sadaka katika kanisa, chombo ambacho hutumika kukusanya sadaka ili kukuza mfuko wa kanisa kitendo hiki husaidia kukuza imani kwa waumini na kuwafanya kuwa watu wema wanaofaa katika jamii.

Mfanyabiashara wa jinsia ya kike akiwa katika duka lake lililosheheni bidhaa ya maziwa, ikiwa mfanyabiashara huyo anapima sehemu ya maziwa hayo ili kuwapatia wateja waliokuja dukani hapo kununua kwa ajili ya matumizi.

Moja ya duka linalojishuhulisha na uuzaji wa maziwa, ikiwa mfanyabiashara ametumia ubunifu wa kuliremba duka hilo kupitia picha na kulinakshi kwa maandishi; hali inayowapelekea wateja kuvutiwa na duka hilo na kumfanya muuzaji apate wanunuzi wengi.

Moja ya duka linalojishuhulisha na uuzaji wa maziwa, ikiwa mfanyabiashara, akiwa ndani ya duka hilo akiweka vizuri bidhaa yake ya maziwa ambapo mteja anaenda dukani hapo kwa ajili ya kupata bidha hio imfaayo kwa ajili ya matumizi yake.

Moja ya duka linalojishughulisha na uuzaji wa maziwa likiwa na baadhi ya maandishi katika kuta, yanayosaidia kuwasilisha kwa wateja juu ya bidhaa iuzwayo dukani hapo ikiwa mmoja wa mteja anayepata huduma kwa kupimiwa bidhaa hiyo katika kopo.

Duka linalojikita katika uuzaji wa maziwa, ikiwa uwepo wa aina tofautitofauti za maziwa katika duka hilo unavutia wateja ambao wamekuja dukani hapo kufanya manunuzi ya bidhaa hiyo ambayo imekuwa na watumiaji wengi.

Ni miongoni mwa samani za nyumbani ikiwa fundi seremala amezijenga kwa umakini na ustadi mkubwa ambapo samani hizo zinavutia wateja na kuwafanya kuja kufanya manunuzi.

Ni aina ya meza na stuli zilizobuniwa na fundi seremala, ikiwa samani hizi huwa na matumizi sehemu mbalimbali, hususani kwa matumizi ya nyumbani ambapo hutumika kwa ajili ya chakula au kusomea.

Ni miongoni mwa samani zilizokuwa katika duka la mauzo, ikiwa makochi yaliyojengwa kwa ubora na kunakshiwa kwa urembo ambapo ni sehemu ya njia iliyotumiwa na mfanyabiashara ili kuvutia wateja waweze kununua bidhaa hizo.

Ni aina za samani maarufu kama vitanda vilivyobuniwa kwa kutumia ubunifu mkubwa na fundi seremala; ikiwa fundi ametumia malighafi za chuma kwa baadhi ya vitanda hali ambayo inasaidia vitanda hivyo kuwa imara zaidi kwa matumizi.

Samani za mauzo zilizokua katika moja ya eneo la wazi, ikiwa mtengenezaji ametumia malighafi mbalimbali zinazothibitisha ubora wa samani hizo; ikiwa mtengenezaji ametumia malighafi za chuma na mbao, kitendo ambacho kinasaidia samani hizo kuwa imara zaidi.

Eneo lenye uwepo wa samani aina ya kitanda kilichotengwa kikisubiri wateja. Samani imetengenezwa na fundi seremala na kunakshiwa, ikiwa ni moja ya njia ya kuwavutia wateja kuja kufanya manunuzi.

Fundi anayejishughulisha na utengenezaji wa samani akiwa na vifaa mbalimbali, ikiwemo nyundo na msumeno unaomsaidia katika shuhuli yake ya utengenezaji samani. Samani ambazo zimekua na watumiaji wengi kwa kuwa na uhitaji mkubwa katika jamii.

Uwepo wa viti na meza, iliyowekwa katika eneo la wazi na fundi seremala ili kusubiri wateja watakaopenda vitu hivyo na kufanya manunuzi kwa ajili ya matumizi ya nyumbani au ofisini.

Eneo lililotengwa kwa ajili ya mauzo mbalimbali ya samani, ikiwa eneo lina uwepo wa kabati, meza na masofa, yaliyojengwa kwa ustadi na fundi seremala na kuwekwa katika eneo moja ili kusubiri wateja ambao huleta faida kwa muuzaji.

Ni moja ya soko ambalo lina uwepo wa wafanya biashara wa jinsia tofautitofauti ikiwa wafanya biashara hao wapo katika harakati za kupima bidhaa zao katika mabeseni, vindoo na visado ikiwa njia hiyo inawasaidia wafanya biashara hao kuweka bei maalumu kutokana na vipimo hivyo

Ni moja ya soko ambalo wanunuzi wa jinsia ya kike wapo makini kuvhaguabidhaa zinazopatikana sokoni humo, ikiwa soko lina uwepo wa bidhaa kama karoti hoho na nyanya bidhaa ambazo ziningiza faida kwa wafanyabiashara wengi sokoni humo.

Ni moja ya soko lenye uwepo wa wafanyabiashara tofautitofauti, ikiwa soko hilo lina uwepo wa bidhaa mbalimbali, ambapo: maembe, ndizi na nyanya; ni sehemu ya bidhaa zipatikanazo katika soko hilo. Ikiwa bidhaa hizo zinasaidia kuwavutia wateja kuja kufanya manunuzi katika soko hilo.

Ni moja ya soko ambalo mfanyabiashara wa jinsia ya kike anaemuhudumia mnunuzi wa jinsia ya kiume alietoka kufanya manunuzi, ikiwa ni mfanyabiashara anauwepo na bidhaa tofauti kama vitunguu, mboga mboga na hoho. Hali inayopelekea wateja kuvutia na bidhaa hizo na kuja kufanya manunuzi.

Ni moja ya soko ambalo mfanyabiashara anauwepo wa bidhaa za nyanya nyingi, nyanya ambazo zinawavutia wateja, hali inayowapelekea wateja hao kuja kufanya manunuzi kwa ajili ya matumizi ya nyanya hizo ikiwa kupikia ni miongoni wa matumizi ya bidhaa hiyo.

Ni moja ya ofisi inayopatikana katika soko ikiwa ofisi hiyo ina wafanyibiashara wa jinsia ya kike wafanyabiashara ambao wana bidhaa tofautitofauti zinazosubiri wateja watakaokuja kufanya manunuzi ambapo nyanya, vitunguu na viazi ni sehemu ya bidhaa hizo ambazo wafanyabiashara hao wanaziuza ili kuigiza faida.

Ni moja ya mfanyabiashara wa jinsia ya kike aliyekua katika soko, akiwa amezungukwa na uwepo wa bidhaa mbalimbali ikiwa vitunguu, nyanya na matango ni sehemu ya bidhaa hizo ambazo muuzaji anawauzia wateja ili kuingiza faida.

Ni moja ya soko lililojikita katika uuzaji wa bidhaa zenye asili ya chuma, bidhaa ambazo zimejengwa kwa ustadi na fundi, ikiwa madhumuni ya bidhaa hizo ni kuingiza kipato kwa mfanyabiashara huyu.

Watu wa jinsia ya kike wakiwa katika moja ya soko lenye bidhaa nyingi ikiwa matofaa, zabibu na ndizi ni sehemu ya bidhaa hizo ambazo wafanyabiashara hao wapo makini kuzipanga ili kuwavutia wateja.

Uwepo wa wafanyabiashara wa jinsia tofautitofauti katika soko, wafanyabiashara ambao wamezungukwa na bidhaa tofautitofauti; ikiwa karoti na ndizi ni sehemu ya bidhaa hizo, ambazo wafanyabiashara hao huuza ili kupata faida.

Mfanyabiashara wa jinsia ya kike aliye zungukwa na bidhaa tofauti tofauti, ikiwa mchele nisehemu ya bidhaa hizo ambazo zimekuwa na faida kubwa kwa kuwa na walaji wengi ndani na njee ya nchii.

Ni moja ya soko ambalo linauwepo wa wafanyabiashara mbalimbali. wafanyabiashara ambao wanauza bidhaa tofauti tofauti ikiwa; matikiti maji, nyanya na vitunguu ni sehemu ya bidhaa hizo ambazo wafanyabiashara zinawaingizia faida na zinawafanya wajikwamue kiuchumi.

Ni moja ya soko lililojikita katika uuzaji wa bidhaa mbalimbali, hususani ni zile bidhaa za kitalii. Ikiwa cheni na vidani ni sehemu ya bidhaa hizo ambazo, watalii huingiza fedha za kigeni kwa kufanya manunuzi kutoka kwa wafanyabiashara hao.

Ni moja ya soko lenye uwepo wa wafanyabishara mbalimbali, waliozungukwa na aina tofautitofauti za bidhaa za matunda, ikiwa matofaa, maembe na ndizi ni sehemu ya bidhaa hizo ambazo kwa namna moja zinawaingizia faida wafanya biashara hao.

Mfanyabiashara wa jinsia ya kiume akiwa katika moja ya ofisi inayopatikana katika soko, akiwa amezungukwa na bidhaa mbalimbali anazoziuza, ambapo machungwa, bamia na vitunguu maji ni sehemu ya bidhaa hizo ambazo zinamuingizia faida.

Ofisi iliyo katika soko kubwa ikiwa ofisi ina mfanyabiashara wa jinsia ya kike ambaye anauza bidhaa mbalimbali zilizosheheni katika ofisi hiyo ikiwa vitunguu, maembe na karoti ni sehemu ya bidhaa hizo zipatikanazo katika ofisi hiyo.

Ofisi inayopatikana katika moja ya eneo la soko, ikiwa ofisi ina uwepo wa nguo za kike, hali inayothibitika kutokana na akina mama ambao wamefika dukani hapo, kufanya manunuzi ya nguo hizo.

Soko linalojishughulisha na uuzaji wa vitu mbalimbali likiwa na uwepo wa wafanya biashara tofauti tofauti wakike na wa kiume na wateja ambao wanafika dukani hapo kwa ajili ya kufanya manunuzi ya bidhaa zipatikanazo dukani humo.

Soko lenye uwepo wa wafanyabiashara wengi likiwa na bidhaa tofauti tofauti za nafaka zilizojazwa katika viroba. Uwepo wa bidhaa hizo hupelekea wateja wengi wanaokuja kufanya manunuzi katika soko hilo, hali ambayo husaidia kipato kwa mfanyabiashara.

Soko lenye uwepo wa wafanyabiashara mbalimbali ikiwa moja ya mwanamama aliyezungukwa na bidhaa mbalimbali za biashara kama vile nyanya, karoti na viazi akiwa anapanga moja ya bidhaa hizo katika kisado ili ziweze kuwavutia wateja.

Duka ambalo linajishughulisha na uuzaji wa aina mbalimbali za samani, ambazo ni alama ya utamaduni, ambayo imekuwa ikipendwa na watu wengi hususani watalii, ambao hufika dukani hapo na kununua bidhaa hizo za kitamaduni ambazo huzitumia kama kumbukumbu.

Soko lililosheheni wakina mama wa rika tofautitofauti, wakiwa katika harakati za kujiingizia kipato, ikiwa wamepanga bidhaa mbalimbali zinazosubiri wateja; ambapo nyanya, vitunguu na mbogamboga za majani, ni sehemu ya bidhaa hizo.

Mfanyabiashara aliyezungukwa na aina mbalimbali za matunda ikiwa katika ofisi yake kuna uwepo wa matunda tofautitofauti kama vile: nyanya, mananasi maembe na ndizi. Matunda ambayo yamekuwa yanaongeza vitamini kwa watumiaji ambao ni wateja wanaofika sokoni hapo kufanya manunuzi.

Soko ambalo lina uwepo wa watu wengi waliovutiwa kuja kufanya manunuzi kutokana na uwepo wa bidhaa tofautitofauti, ikiwa vipochi vya kina mama ndiyo bidhaa iliyokithiri kwa wingi na inayoingiza faida kwa wafanyabiashara.

Mfanyabiashara akiwa sokoni anapanga biadhaa yake ijulikanayo kama viazi katika ndoo kubwa, ikiwa ndoo hiyo ndiyo kipimo kwa wateja wanaokuja kufanya manunuzi hali ambayo inamsaidia mfanyabiashara kuweka bei maalum kutokana na kipimo hicho.

Ni moja ya eneo linalojishughulisha na huduma za kifedha lijulikanalo kama "KCB M pesa", ikiwa ni kutoa fedha na kuweka fedha ni miongoni mwa shughuli zinazofanywa na watu katika eneo hilo.

Moja ya mteja aliyekuwa katika eneo ambalo hutumika kufanyika miamala ya kifedha. Eneo ambalo lina uwepo wa maandishi mbalimbali ya matangazo, yanayojuza huduma ya kifedha ipatikanayo sehemu hiyo ambayo kuwa na msaada kwa jamii.

Ni moja ya duka la manunuzi lililojikita na nguo za mitindo hususa ni kwa wanawake, ikiwa madhumuni ya uuzaji wanguo hizo ni kuonesha usafi na umaridadi wa wavaaji. Kitendo ambacho hupelekea wavaaji kuwa na mwonekano mzuri.

Duka la mauzo linajishughulisha na uuzaji wa nguo hususani za kiume, ikiwa duka limesheheni kwa wingi bidhaa hiyo hali inayopelekea wateja kuvutiwa na kuja kufanya manunuzi, yanayopelekea mfanyabiashara kujiingizia kipato kwa wingi.

Duka la mauzo linalojishughulisha na uuzaji wa nguo na viatu vya watoto wa kike ikiwa ni muendelezo wa mfanyabiashara kujiingizia kipato kwa kuhakikisha kuwa, watoto wa jinsia wanapendeza kwa kuwa safi na nadhifu.

Ni miongoni mwa duka la mauzo ambalo kwa asilimia kubwa limejikita katika mauzo ya uuzaji wa viatu, ikiwa mfanyabiashara ameweka saizi mbalimbali za viatu katika duka. Hali inayotanua wigo wa manunuzi na kumpelekea faida kubwa muuzaji.

Duka linalojishughulisha na uuzaji wa nguo, likiwa imejengwa kwa miundo mbinu ya kisasa iliyoambatana na bidhaa za nguo zilizo sheheni kwa wingi dukani humo, hali inayopelekea wateja wengi kuvutiwa na duka hilo na kwenda kwa ajili ya kufanya manunuzi.

Duka la manunuzi likiwa limeshamiri uwepo wa bidhaa za nguo nyingi za kike na za kiume, zinazosubiria wanunuzi, ikiwa uzuri wa nguo hizi husaidia mnunuzi ambaye ananunua, kuonekana maridadi.

Moja ya duka lililojikita katika uuzaji wa nguo hususani za kiume, nguo ambazo ni za thamani ikiwa aina hii ya nguo maarufu kama suti hutumiwa na watu wengi, ambapo husaidia kuonyesha unadhifu na umaridadi wa mtu.

Ni moja ya duka la manunuzi duka ambalo limejikita katika uuzaji wa viatu, viatu ambavyo vimekuwa na faida kwa shughuli mbalimbali za binadamu, ikiwa moja ya faida hizo ni kuhakikisha mguu unakuwa salama kutokana na vitu vyenye athari mbalimbali vilivyokuwa chini ya ardhi.

Ni moja ya eneo linalopatikana katika duka la mauzo, ambapo eneo hilo lina uwepo bidhaa tofautitofauti za mauzo ikiwa eneo hilo lina uwepo wa bidhaa kama nafaka na matunda, matunda ambayo watu wamekua wakiyatumia ili kuongeza afya katika mwili.

Ni moja ya duka la mauzo ambalo lina uwepo wa bidhaa tofautitofauti ikiwa mnunuzi wa jinsia ya kike amefika dukani hapo kufanya manunuzi ya bidhaa hizo ambapo tangawizi, biringanya na tango ni sehemu ya bidhaa hizo ambazo mnunuzi huyo anazifanyia manunuzi.

Moja ya eneo la manunuzi likiwa limejikita zaidi na uuzaji wa matunda na mbogamboga ambazo zimejipatia watumiaji wengi kwa kuaminika kuwa huongeza virutubisho muhimu mwilini, virutubisho ambavyo huweza kupambana na vimelea vya magonjwa mwilini.

Moja ya duka la mauzo, ambapo mteja amenunua bidhaa ijulikanayo kama mayonaizi, bidhaa ambayo inaweza kutumika katika mlo. Pia duka lina bidhaa mbalimbali, ikiwa mikate ni miongoni mwa bidhaa zilizosheheni kwa wingi katika duka hilo.

Moja ya duka lililosheheni bidhaa tofautitofauti za mauzo. Ikiwa vinywaji vya aina mbalimbali katika duka hilo, ni sehemu ya bidhaa hizo ambazo hununuliwa na wateja kwa ajili ya matumizi. Kitendo ambacho kinapelekea mfanyabiashara kujiingizia faida.

Ni moja ya duka la mauzo, likiwa na uwepo wa bidhaa mbalimbali zilizosheheni, ikiwa mafuta ambayo hutumika kuwashia moto, ni miongoni mwa bidhaa zilizoshamiri kwa wingi dukani humo, bidhaa ambazo huwa na faida kwa manunuzi na muuzaji.

Ni miongoni mwa duka la manunuzi ambalo, lina uwepo wa bidhaa mbalimbali, ikiwa ni vinywaji tofautitofauti, ni sehemu ya bidhaa zipatikanazo katika duka hilo, bidhaa ambazo zimekuwa zikitumiwa na watu wengi, ili kujiburudisha au kupunguza kiu.